Hii ni mlolongo ya magari ambaye wamesimama. Ina rangi tofauti kama vile nyeupe, nyeusi na nyekundu.

Huku ni kwa duka. Mlango imepakwa rangi ya kijani na ina maandishi meupe. Kwenye ndani kuna friji ambayo ina soda. Nje kuna baiskeli inayosimama.

Hili ni lori refu ambalo limesimama kwenye lami, juu yake kuna magari yaliyopangwa kando, kuna magari yanayosimama na nyumba zilizochengwa.

Hili ni gari nyeupe ambalo linaendeshwa kwa lami, ina mchoro na maandishi. Kando yake kuna msitu.

Hizi ni noti mbili. Moja ni ya shilingi elfu moja, ila ingine ni hamsini. Lina nembo ya serikali ya Kenya, pia kuna mchoro.

Mkono moja inapeana ufunguu ya gari huku ya mwenzio inapokea, mkono hii ina vidole ambao imepakwa rangi nyekundu.

Huku ni soko ambao bidhaa tofauti huuswa, Nguo zimeinginiswa kwenye vibanda kuna umati wa watu wanaotembea huku wengine wakinunua.

Hizi ni magari tatu ambayo wanasimama. Wawili ni la rangi nyeusi. Gari ambalo iko katikati ni nyeupe. Nyuma yao kuna chuma refu ambazo zimesimama na zina taa. Pia Kuna nyumba tofauti.

Hizi ni bunda za noti ya shilingi mia moja, lina nembo ya serikali la jamhuri ya Kenya. Kuna picha ya mzee ambaye amevaa suti. Hili noti lina maandishi kadhaa na pia nambari tofauti.

Hizi ni malenge, ni ya aina mbili tofauti. Linatumika kama chakula. Ina manufaa mingi katika mwili ya binadamu.

Hii ni mkono ambayo inafinya simu. Kwenye simu kuna mwangaza na maandishi iliyoandikwa. Kwenye ukuta kuna maandishi.

Haya ni magurudumu ya magari, yamepakwa rangi nyeusi yana michoro inayo zunguka niya umbo la duala.

Hili ni karatasi ambalo lina michoro na maandishi ya rangi tofauti. Kuna picha ya mwanaume amevaa suti huku akitabasamu. Nyuma yake ni nyumba ya fahari. Chini ya hii karatasi kuna nambari ya simu na barua pepe.

Hili ni duka ya kuuza maziwa, mama mmoja anaingia humo ndani kando kuna ndoo ya kuweka maziwa na maji, juu ya chumba hiki kuna michoro na maandishi.

Hii ni mkono ambayo inapeana kifunguu cha gari huku mwenzake anaipokea. Kwenye meza kuna sahanamu ya gari na kalamu.

Hili ni duka ya kuuza viatu. Mama mmoja anatembea humo ndani. Viatu ni vya rangi tofauti. Pia kuna nguo zinazouzwa.

Hizi ni magari ambaye yamesimama kwa lami. Ni ya rangi tofauti. Juu ni mawingu ya rangi nyeupe na buluu.

Hizi ni magari mbili ambayo yanasimama kwa uwanja. Moja ni nyeusi ila mwingine ni nyeupe. Kando yake kuna msitu wa mti.

Hili ni karatasi ambalo hutoa maelezo zaidi kuhusu bima cha hospitali. Kwenye karatasi kuna maandishi na picha iliochorwa.

Hizi ni magari ambae yanaendesha kwenye lami. Wengi yao wanatoka huku moja akirudi. Gari inayotangulia ni ya rangi nyeusi na lina maandiko meupe. Kuna watu wawili kwenye hili gari. Nyuma yao kuna chuma linalosimama.

Haya ni magari yanayosimama kwa nyumba kubwa iliyojengwa na kioo ya wazi. Yana rangi tofauti kama ile nyekundu, nyeupe, nyeusi na kadhalika, kando yao ni lami.

Hii ni mlolongo wa magari, limepiga foleni. Magari haya ni ya rangi tofauti kama vile nyeupe, nyeusi, nyekundu na kadhalika.

Hii ni karatasi ambalo hutoa ujumbe zaidi kuhusu bima ya magari, kwenye karatasi hili magari ni ya rangi tatu tofauti kuna barua pepe na nambari ya simu.

Ni magari ambayo yanasimama. Limepangwa kwa foleni. Lina rangi tofauti. Nyuma yao kuna vyuma virefu na nyumba.

Haya ni magari yanayosimama kwenye uwanja. Lina rangi tofauti. Mzee mmoja amesimama kando. Nyuma kuna msitu wa miti.

Huku ni soko ambayo bidhaa mingi uuzwa, kama vile maembe, barachichi na kadhalika. Kuna mnunuzi moja ambaye anasimama.

Haya ni magari ambayo wanasimama. Ni ya rangi nyeupe, nyuma kuna vyuma viwili virefu na pia nyumba.

Huku ni sokoni ambayo mboga huuzwa zingine imewekwa kwa gunia, kando kuna magurudumu huku soko mazingira ni chafu.

Huko ni solo ya kuuza bidhaa mbalimbali kuna vibanda kwenye hili soko. Kuna umati wa watu ambao wananunua huku wengine wanauza.

Hili ni gari nyeusi ambalo linasimama kando kuna maua ambayo imezingira nyumba. Mbele kuna mti na mlango gari hili lina mchoro na maandishi.

Haya ni magari yanayosimama kwa uwanja, mbili ni ya rangi nyeupe wala zingine ni nyeusi. Nyuma yao kuna msitu.

Hii ni mkono ambao inafinya simu. Kwenye simu kuna maandishi na mwangaza. Kando yake kuna mtu ambao anashika noti.

Hawa ni wanawake watatu ambao wako katika benki. Kando ya mwanamke mmoja, aliyevaa nguo nyeupe ni mwanaume anayesimama huku akishika vitabu kwa mkono wake. Kwenye ukuta kuna maandishi , nyuma yao kuna chuma kando yao ni dirisha ambayo pande la nje huonekana

Huku ni kwa benki watu watatu wamo katika shughuli zao, mama aliye katikati amevaa buibui. Kwenye ukuta kuna michoro na maandishi.

Hili ni karatasi ambayo inaonesha malipo imefanyika. Lina nembo ya mamlaka inayosimamia waendeshaji wa magari katika barabara.

Hizi ni magari ambayo yanasimama kwa uwanja. Ni ya rangi tofauti. Kuna miti kando yao. Juu ni mawingu ya rangi buluu.

Hivi ni vitunguu za umma. Vimefungwa kwa gunia. Kuna lori ambalo limesimama, kando kuna nyumba iliyojengwa.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa suti. Anasimama kando ya gari linalosimama. Gari hili ni ya rangi nyeusi iko katika chumba.

Haya ni bunda la noti ambayo imewekwa kwenye meza. Ni ya elfu moja, mia tano na mia mbili. Lina nembo ya serikali ya Kenya, kuna mchoro.

Huku ni sokoni, nguo za rangi tafauti zimetandikwa Kwa meza, kijana moja anatasama nguo hizo ingine zimetengeneswa.

Huku ni duka ambayo inauza bidhaa tofauti. Kuna friji nyekundu ambayo ndani yake ina soda ya aina mbalimbali. Kwa mlango limeandikwa na rangi nyeupe. Kando yake kuna viazi vilivyowekwa kwa sanduku.

Hii ni mkono ambayo imeshika bunda la noti. Noti haya ni ya shilingi elfu moja. Lina nembo ya serikali la Kenya.

Hili ni karatasi ambalo lina maandishi na michoro, mzee mmoja anaendesha gari, kwenye hili karatasi kuna nambari ya simu na barua pepe, kando yake kuna msitu.

Hili ni gari ambalo limesimama. Lina maandiko kando yake na michoro. Pia, lina dirisha ambalo ndani ya hili gari huonekana. Kuna chuma ndogo ambalo limesimamishwa karibu na michoro. Gari hili lina rangi mbili tofauti.

Hizi ni vitu ambavyo vimechongwa na zikaekwa kwenye ukuta. Sanamu hizi zina rangi tofauti kama vile nyeupe, nyeusi, manjano na kadhalika. Kuna vibuyu ambazo zimepakwa rangi. Sanamu hizi zina picha ya punda milia, chui, simba na swara.

Hii ni noti ya shilingi elfu moja. Ina nembo ya jamhuri la Kenya. Katikati yake kuna picha ya mzee ambaye ameketi chini, na kando yake ni nambari pia kuna kidole. Hili noti lina rangi tofauti.

Gari moja limesimama kwenye laini ndani. Mpopo, gari ni nyeupe. Pia kuna gari ingine nyuma yake ambalo limesimama kwa huko. Pia kuna manyumba ambayo zimejengwa na mawe.

Hii ni cheti cha kukusanaya ushuru. Kwenye cheti hii kuna nambari ya simu pia kuna barua pepe. Kwenye cheti hii kuna nembo ya mamlaka yenye inasanya ushuru pia kuna ujumbe ambayo inoangelela kuhusu mwenye analipa ushuru.

Hizi ni trei ya mayai ambayo zimepangwa kwa horodha. Ni ya rangi tofauti kama vile nyekundu, kijani na kadhalika. Trei zingine imewekwa chini ambazo zina mayai. Kuna karatasi la tishu katika rafu . Ukuta imepakwa rangi ya kijani.

Huku ni pahali pa kuuzia maziwa. Kuna picha ya ng'ombe ya maziwa yenye inakula nyasi. Kwa mlango ya hii duka kuna maandishi na michoro kadhaa pia kando yake kuna kiti.

Huku ni soko ambapo wanauza vitu kadhaa kama vile, mahindi, parachichi, nanasi ambazo zimefungwa kwa kamba na malenge. Vitu vinauzwa katika vibanda ambavyo vina mifuko juu yake. Chini ya kibanda hii kuna kreti na kando lake ni gunia.

Huku ni kibanda ya kuuza bidhaa mbali mbali kama vile nyanya ndizi na pilipili hoho kwa ukuta kuna karatasi lenye maandiko kuna ndizi ambayo ni mbichi na zenye zimeiva matunda zingine ziko kwenye baseni

Hizi ni magari matatu ambalo limesimama. Mbili yao limepakwa rangi nyeupe, ila moja ni nyeusi. Katika uwanja huu nyasi imekatwa sehemu ya mbele ila nyuma ya gari moja imekuwa ndefu. Nyuma yao kuna maua ambazo zimezingira nyumba pia kuna miti.

Huku ni soko ambalo wausaji wametandika vitu vyao kwa kwenye mchanga. Wamama wawili wameinama huku mmoja wao kushika bidhaa ya kununua ila mwenzake huongea. Vitu vinavyouzwa kwa hii soko ni kama vile nyanya, mahindi, vitunguu, ndizi, kabichi, malenge na kadhalika.

Mtu huyu mwenye amevaa shati nyeupe, anamwaga maziwa kwenye kikombe. Kando yake kuna vikombe vingi. Kwenye ukuta huu, kuna rununu pia kuna maandishi tofauti pia kuna michoro.

Hii ni duka yenye vitu za aina ya kuuza ,kwa mlango limeandikwa na maandishi yenye rangi nyeupe ,mlango imepakwa na rangi kijani ,kuna mfereji ya kumwaga maji mbele ya duka hii ,ukuta imepakwa rangi na ina nambari ya simu.

Hizi ni mifuko ya mitumba, ambapo limefungwa na kamba nyeusi. Katika mifuko hii, kuna maandishi tofauti. Pia, kwa mfuko hii ndani huonekana kwa zingine. Nyuma yake kuna ukuta.

Hili ni gari ambalo limesimama, ni la rangi nyeupe. Limewekwa kwenye chumba ndogo juu ya chumba hii kuna taa inayo waka.

Hili ni lori refu ambalo linasafirisha magari kwa lami, magari yamepangwa kwa orodha na ni ya rangi tofauti, kando kuna uwanja ambapo miti imepandwa.

Huku ni kibanda ya kuuza vitu mbalimbali kama vile viazi , vitunguu na nyanya bidhaa zimepangwa kwa orodha

Huyu ni mwanaume mmoja ambaye ameketi chini huku akifinya simu. Simu ina picha tofauti kama vile mwanamke anayetabasamu na lori inayoendeshwa.

Hili ni karatasi la bima ya hospotali, ina pande mbili iliyogawa na rangi tofauti , lina picha ya daktari na wagonjwa.

Huku ni kibanda ya kuuza viatu vyepesi, vimefungwa kwa kamba. Vina rangi tofauti, kando kuna mzee anayesimama.

Haya ni magari ambayo yanasimama kwa uwanja ni la rangi tofauti, kijana mmoja anatembea, nyuma yao kuna miti.

Huku ni kwa soko ambapo bidhaa za aina tofauti kama vile viazi, ndizi, nyanya, mahindi na mboga huuzwa, kando Kuna wamama wanayonunua.

Hili ni lori refu ambao inasafirisha magari kwenye lami. Magari haya ni ya rangi tofauti. Kando yake kuna chuma refu inayosimama.

Hili ni karatasi ambalo inaonyesha malipo imefanyika, lina picha tafauti kama vile mwanamke aliyefaa shati manjano anayetapasamu, kuna pesa ya kuongeza nakutoa.

Hili ni gari linalosimama kwenye nyasi. Limependua gurudumu lake moja, kwa nyuma ni mtu aliyeketi chini, kando yake ni miti zilizopandwa.

Huku ni duka la kuuza bidhaa mbalimbali, mlango imepakwa rangi ya bluu, ni la ghorofa juu yake Kuna karatasi lililo na maandishi.

Hili ni gari ndogo nyeupe ambaye inaendelea kwa lami, kando yake kuna maua na ukuta ya mawe iliyochengwa.

Hizi ni makabati ya kuweka nguo. Nguo zimepangwa kwa orodha na zingine zimeinginizwa. Kuna kofia juu ya kabati.

Hili ni duka ya kuuza bidhaa za aina tofauti. Mlango imepakwa rangi kijani na lina maandishi nyeupe. Kuna pipa la taka kwa mlango.

Hili ni karatasi ambalo lina picha na michoro. kwenye picha ni daktari ambaye anafinya tarakilishi huku akitabasamu. kando yake kuna taa. Lina nambari ya simu na barua pe

Huku ni pahali pa kuuza bidhaa mbalimbali, kama vile nyanya, vitunguu, saumu ,dania, pilipili hoho, parachichi na kadhalika, katikati plastiki iliyo na maharagwe.

Hizi ni magari ambayo yamesimama kwenye laini zilizo chorwa na rangi nyeupe. Magari haya ni ya rangi nyeupe na nyeusi, yana taa.

Hili ni duka la kuuza viatu. Mzee mmoja anatembea huko ndani. Viatu ni vya rangi tofauti na vimepangwa kwa orodha. Ukuta una maandishi.

Haya ni magari yanayosimama ni ya rangi tafauti kama vile nyeupe , nyekundu na nyeusi kando kuna ukuta na nyumba la ghorofa.

Hili ni lori refu ambalo linasafirisha magari kwa lami. Magari haya ni ya rangi tofauti. Kando yake kuna chuma refu.